Pikipiki kadhaa na gari vikiwa vimepaki mbele ya mashine ya kutolea hela, ambapo mashine hiyo husaidia kutoa hela bila kuwepo msimamizi hivyo kukomboa muda.

Wanawake na wanaume wa rika tofautitofauti, wakiwa wamevalia suti za rangi tofautitofauti na viatu. Wanaume wakiwa wamevaa viatu vyeusi na vya udongo na wanawake wakiwa wamevaa viatu vyeusi virefu, wanapendeza na kuvutia sana.

Jengo kubwa la benki ya "Equity", ambapo ndani ya jengo hilo zinapatikana huduma mbalimbali za kifedha, kama vile kuwekeza, kupata mikopo, kufanya miamala ya ndani na nje ya nchi.

Vinywaji vingi vyenye ladha na ujazo tofautitofauti, vimewekwa mezani kwa ajili ya mauzo, vikitumika sanasana husababisha matatizo ya kiafya, hii ni kwa sababu vimetengenezwa na kemikali zinazosababisha kulewa na hatari kwa binadamu.

Watu mbalimbali wenye umri tofauti, wakiwemo wanawake kwa wanaume, wakiwa ndani ya jumba la burudani, kama vile burudani ya muziki, akini pia uwepo wa vinywaji mbalimbali, vyenye kilevi na visivyo na kilevi.

Wanawake wa rika tofauti tofauti wakiwa wamevaa nguo tofauti na mitindo ya nywele isiyofanana wakiwa ndani ya jumba la burudani, ambapo vinywaji vinauzwa vya aina mbalimbali vyenye ujazo tofautitofauti na ladha mbalimbali.

Watu tofautitofauti na wa jinsia tofautitofauti, wakiwa kwenye nyumba ya burudani inayouza vinywaji mbalimbali, kama vile bia, na kutoa huduma ya muziki, wakiwa wanaongea na mhudumu ili awahudumie.

Watu wa rika tofautitofauti wakiwa wamevaa mavazi tofautitofauti, na jinsia tofauti, wakiwa baa wanakunywa vinywaji tofauti, vyenye vilevi na visivyokuwa na vilevi, pia wengine wakicheza.

Mfuko uliotengenezwa katika mfumo wa kikapu, ukiwa na tundu dogo kwa juu kwa ajili ya kuwekea sadaka, aina hii ya mifuko hutumika sehemu kama vile kanisani na msikitini kwa ajili ya kukusanya sadaka kutoka kwa waumini.

Mashine ya kutolea maziwa, inayopatikana katika duka lililouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, kama vile maziwa yenyewe, ambayo yanakuwa katika aina mbili, maziwa freshi na maziwa mtindi, pia samli na vinginevyo.

kijana yupo ndani ya duka la "kimazwa mara" la maziwa, ndani ya duka hili utapata bidhaa mbalimbali zitokanazo na wanyama, kama vile maziwa freshi, maziwa Mtindi, pia na Mayai.

Mashine ya kutolea maziwa yenye rangi ya bluu na maandishi mbalimbali, pia mchoro wa ng'ombe mweupe mwenye mabaka meusi. Mashine hizi husaidia mtu kujihudumia maziwa, bila ya mhusika kuwepo hivyo hukomboa muda.

Mashine ya kutolea maziwa yenye rangi ya bluu na mchoro wa ng'ombe, ikiwa ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, kama vile; maziwa freshi maziwa, mtindi na samli. Mashine hii humsaidia mtu kupata huduma bila ya muuzaji kuwepo.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume, wakiwa wamesimama mbele ya duka la maziwa. Mwanamke akiwa amembeba mtoto mgongoni na mwanaume akiwa ameegemea baiskeli. Maziwa ni muhimu kwa watoto wadogo maana huwasaidia kukua kwa haraka.

Mashine ya kutolea maziwa yenye rangi ya bluu bahari ya maandishi na picha ya mchoro wa ng'ombe mweupe mwenye mabaka meusi, uwepo wa maziwa mtaani ni muhimu maana maziwa yanavirutubisho vya protini zinazosaidia kujenga mwili pia mashine hizi urahisisha katika kutoa huduma ya maziwa bila kuhitaji muhudumu kuwepo.

Mashine ya maziwa yenye mchoro wa ng'ombe akila majani pia maandishi mbalimbali, uwepo wa mashine ya maziwa huweza kuokoa muda wawatu ambao wanataka kununua maziwa, kuna muda watu wengi huitaji maziwa kwa wakati mmoja ivo kusababisha foleni na kupoteza muda kuhudumiwa lakini uwepo wa mashine ya maziwa una weza kurahisisha hiyo na kufanya watu wapate huduma haraka na muda sahihi.

Msichana amesimama pembezoni mwa mashine ya kutolea maziwa. Ambapo mashine hiyo ina rangi ya bluu na imechorwa ngombe, ndani ya mashine hii unaweza kupata bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, kama vile; maziwa freshi, Maziwa mtindi na saladi.

Duka lenye mashine ya kutolea maziwa, ambapo mashine hiyo hutoa maziwa kwa wateja mbalimbali, mteja ana uwezo wa kujihudumia mwenyewe, kutokana na kiasi cha maziwa anachohitaji au fedha aliyonayo.

Mashine ya kutolea maziwa yenye maandishi mbalimbali, inayotangaza ndani ya mashine hio mtu anaweza kupata maziwa. Mashine hiYo inapatikana katika maduka yanayouza bidhaa za maziwa, na mtu huweza kupata maziwa kiurahisi maana anajihudumia bila usumbufu.

Mfannyabiashara akiwa amesimama mbele ya mashine ya kutolea maziwa, akimimina maziwa kwenye glasi, iliyotengenezwa na plastiki kwa ajili ya kuwahudumia wateja wake ambao wanakuja kununua maziwa.

Kijana akiwa amevaa sweta la rangi ya kijivu, yupo ndani ya duka lenye bidhaa mbalimbali za nyumbani kama vile mafuta ya kujipaka, majani, betri akiwa anachuja maziwa kwa kutumia chujio lenye rangi ya bluu.

Kijana wa kiume kasimama mbele ya duka la 'AMATA' la maziwa lenye rangi nyeupe akisubiri kupewa huduma ya maziwa.

Mashine ya kisasa ya kutolea maziwa yenye rangi ya bluu na mchoro wa ng'ombe mweupe mwenye mabaka meusi, mashine hii husaidia kutoa maziwa bila ya muhusika au muuzaji kuwepo.

Mwanamke ameshika mfuko wa rangi ya bluu akiwa ananunua maziwa kutoka kwa muuzaji. Maziwa yana virutubisho vya protini ambavyo humsaidia katika ukuaji wa mwili na kujenga mwili uwe imara.

Mashine hii ya kutolea maziwa ikiwa ndani ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa, mashine hii hurahisisha kazi kwa wauzaji maana mtu huweza kujihudumia mwenyewe bila ya uwepo wa muuzaji.

Mashine ya kutolea maziwa yenye rangi ya bluu bahari yenye maandishi mbalimbali kuashiria uwepo wa maziwa na mchoro wa ng'ombe mweupe wenye mbaka mweusi. Hii hurahisha kazi nakuokoa muda maana mtu huweza kujihudumia mwenyewe bila kusubiri mhudumu wa maziwa kuja kukuhudumia.

Duka la mtaani lenye kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, kama vile: maziwa freshi, maziwa mtindi, na samli. Pia, duka hilo lina mashine ya kutolea maziwa, ambayo hupatikana kwa masaa ishirini na nne.

Duka kubwa zuri la "Mount Kenya" la maziwa, linauza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, kama vile: maziwa freshi, maziwa mgando, pia samli. Maziwa ni muhimu sana katika jamii yetu, maana yana virutubisho vya protini ambavyo vinahitajika na mwili wetu ili tuweze kukua vizuri na kuwa na afya bora.

Mwanaume akiwa kwenye duka la mtaani ambalo linatoa huduma ya fedha lakini pia linatoa huduma ya bidhaa zitokazo na maziwa, hivyo kwenye hili duka kuna mashine mbili kuna mashine ya kutolea maziwa lakini kuna mashine ya kutolea hela.

Mashine ya kutolea maziwa, yenye mchoro wa mtoto akinywa maziwa na matangazo mbalimbali yakitangaza uwepo wa maziwa kwenye mashine hiyo. Mashine hii husaidia kurahisisha kazi na kukomboa muda kwa wauzaji wa maziwa.

Duka la LEMASI la maziwa lenye kuuza maziwa na bidhaa mbalimbali zitokanazo na ng'ombe kwajili ya afya ya binadamu, maziwa yanavirutubisho vya protini vinavyo saidia katika kujenga na kukuza mwili vizuri.

Duka linalo uza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa kama vile: maziwa freshi, maziwa mtindi lakini pia vitafunywa vilivyo tengemezwa kutokana na maziwa hayo, maziwa ni muhimu katika jamii maana husaidia katika kujenga mwili.

Mashine ya kutolea maziwa ina rangi ya bluu, nyeupe na baadhi ya maandishi kuhusu maziwa hayo, mashine hii hutoa maziwa bila ya muhusika, yaani mtu anaweza kujihudumia bila ya muuza maziwa kuwepo.

Kijana aliyevaa tisheti nyekundu na jinzi, akiwa mbele ya mashine ya kutolea maziwa ambayo mashine hii anaweza kujihudumia mwenyewe bila kuhitaji mtu wa kumuhudumia hivyo hukomboa mda na kuepusha foleni.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali zitokanazo na ng'ombe kama vile maziwa freshi, maziwa mtindi, samri na vinginevyo duka hili limewekwa mahususi kwaajili ya bidhaa zitokanazo na ng'ombe.

Mashine mbili za maziwa zenye michoro ya ng'ombe wa rangi ya kahawia na mabaka meupe wanakula majani na maandishi mbalimbali, zipo kwenye eneo chafu.

Kijana wa kiume amevaa shati la mikono mirefu la rangi ya dhambarau, akinunua maziwa kutoka kwenye mashine ya maziwa yenye virutubisho vinavyosaidia kujenga na ukuaji wa mwili wa binadamu.

Mashine ya kutolea maziwa yenye rangi ya pinki na nyeupe na mchoro wa ng'ombe mweupe mwenye mabaka meusi, ipo mbele ya duka la bidhaa za maziwa bidhaa hizo ni kama: maziwa freshi, maziwa mtindi, samli na mengineyo

Duka lenye bidhaa mbalimbali za nyumbani kama vile: miswaki, pampasi; lakini pia bidhaa zitokanazo na mifugo kama ng'ombe ambayo ni: maziwa freshi, maziwa mtindi, samli, vikiuzwa ndani ya duka hili kutoka kwenye mashine ya maziwa.

Mashine ya kutolea maziwa yenye michoro ya ng'ombe, ya rangi ya bluu na maandishi mbalilmbali, mashine hii inaweza kutoa maziwa, kwamba mtu anaweza kutoa maziwa bila ya kuwa na muhudumu, unajihudumia mwenyewe, hivyo hukomboa muda na ni rahisi kuliko kupanga foleni.

Mashine ya kutolea maziwa inayopatikana katika maduka mablimbali yanayouza bidhaa zinazotokana na ng'ombe kama vile maziwa mtindi, maziwa freshi na samli, uwepo wa mashine hizi umerahisisha na kufanya wateja na wanunuzi kukomboa mda.

Duka la "wa Feith" linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na ng'ombe ambao ni maziwa na vitafunwa mbalimbali vilivyotengenezwa kwa kutumia maziwa hayo, na michoro mbalimbali ya ng'ombe na maandishi yanayoonyesha kuwa kwamba hapa kuna huduma ya maziwa.

Wanaume wa rika tofautitofauti wakiwa mbele ya duka, linalouza bidhaa zitokanazo na wanyama kama vile maziwa, mayai. Maziwa haya kuna maziwa freshi na maziwa mtindi, pia kuna samli.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokana na maziwa la madha. Duka hili linauza bidhaa mbalimbali kama vile barafu, maziwa ya mtindi, maziwa freshi na mengineyo.

Mwanaume akiwa amesimama kwenye duka la Eden, linalohusika na kuuza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, ambapo kuna mashine ya kutolea maziwa. Mwanaume huyu ana uwezo wa kujihudumia kiasi cha maziwa chochote anachotaka, kutokana na fedha aliyokuwa nayo.

Duka zuri na kubwa la mtaani, linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, kama vile; maziwa yenyewe, pia vitafunwa vilivyopikwa kwa kutumia maziwa hayo kwa bei rahisi na uweo wa mashine ya kutolea maziwa.

Duka la Mwiga linazouza bidhaa zitokanazo na maziwa mbalimbali, likiwa na geti la rangi ya bluu, na lina maandishi ya rangi nyeupe. Muuza maziwa yupo ndani akiwa amevaa barakoa na tisheti nyekundu.

Mashine ya kutolea maziwa ikiwa na mchoro wa ng'ombe na maandishi mbalimbali yanayoashiria uwepo wa bidhaa za maziwa katika mashine hiyo. Mashine hii urahisiha huduma ya kupata maziwa hivyo mteja anaweza kupata maziwa kwa masaa "ishirini na nne".

Mwanaume anatabasamu akiwa ameweka mkono wake mmoja nyuma na mkono mwingine juu ya mashine ya maziwa yenye mchoro wa ng'ombe mweusi na maandishi mbalimbali, kasimamama mbele ya duka lenye geti lenye rangi ya kijani.

Mashine yakutolea maziwa, ikiwa kwenye duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na ng'ombe. Uwepo wa mashine za kutolea maziwa, inaonyesha kwamba kuna ukuaji wa teknolojia katika sekta hii ya ufugaji.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa kama vile vitafunwa laini vilivyotengenezwa kwa kutumia maziwa. Pia kuna mashine ya kutolea maziwa bila ya kuhitaji kuhudumiwa yaani mtu anajihudumia mwenyewe.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, kama vile: maziwa freshi, maziwa mtindi na samli, lina rangi ya bluu na nyeupe, pia mchoro wa ng'ombe akila majani na pia lina milango aina ya geti lenye rangi ya bluu.

Mashine ya kutolea maziwa, ikiwa ndani ya duka la maziwa la "Eden", ambapo inarahisisha katika kutoa huduma, mtu anaweza kujihudumia mwenyewe kiasi cha maziwa anachotaka kwa uaminifu.

Duka kubwa la "GSP" linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, kama vile barafu zilizotengenezwa na radha ya maziwa, maziwa mtindi, maziwa freshi, pia na vitafunwa mbalimbali vilivyotengenezwa na maziwa.

Watu wa rika tofautitofauti, wakiwa mbele ya duka la "nyungida" linalouza maziwa, wakiwa wanasubiri kuhudumiwa kupata bidhaa, kama vile: maziwa freshi, maziwa mtindi, samli na vinginevyo.

Mashine ya kutolea maziwa iliyopakwa rangi ya bluu, na mchoro wa ng'ombe, ikiwa imewekwa mbele ya duka linalouza vifaa vya umeme. Mashine hii humsaidia mteja, kupata maziwa kwa uharaka zaidi.

Mashine ya kutolea maziwa ikiwa na maandishi mbalimbali, yanayotangaza kwamba ndani ya mashine hii mtu anaweza kupata maziwa kwa huduma ya haraka na kwa urahisi zaidi, bila kusubiri mhudumu kumhudumia.

Duka dogo la mtaani linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, bidhaa hizo ni kama vile maziwa freshi, maziwa mtindi na samli. Maziwa ni muhimu katika jamii yetu maana yana virutubisho vya protini ambavyo vinasaidia katika kujenga mwili.

Mashine ya kutolea maziwa, ambayo inatumika katika maduka yanayouza bidhaa zitokanazo na maziwa, kama vile maziwa yenyewe, ambayo yanaweza yakawa freshi, mengine mtindi lakini pia saladi.

Samani nzuri zilizotengenezwa na mafundi seremala wenye weredi mkubwa kwa kutumia mbao, sponji na vitambaa mbalimbali. Samani hizo zinavutia na hutumika katika majumba mbalimbali kwa ajili ya kuweka urembo lakini pia kufanyia kazi mbalimbali za kibinadamu.

Mafundi seremala wa kike na wa kiume, wakiwa kazini kwao, wakitengeneza samani mbalimbali kwa kutumia mbao ambazo hutokana na miti. Samani hizo huweza kuuzwa majumbani mwa watu, na kufanya nyumba za watu kuvutia na kuleta mandhari nzuri zaidi.

Samani, samani hizi ni meza na vistuli, samani hizi huweza kusaidia nyumba kuvutia lakini pia huweza kutumika katika kupanga bidhaa za biashara, pia huweza kutumika na wanafunzi mashuleni kwa ajili ya kusomea.

Fundi seremala akiwa kazini kwake akitengeneza samani mbalimbali zinazotokana na mbao kama vile: masofa ambayo yanafunikwa na sponchi na vitambaa laini pia meza ndogo ndogo na vitanda vinavyopakwa rangi tofauti tofauti.

Makochi yaliotengenezwa na mafundi seremala wenye weledi mkubwa, kwa kutumia mbao imara, sponji na vitambaa vyenye rangi ya kijivu iliyokolea. Makochi haya yapo tayari kwa ajili ya kuuza na kutumika kama urembo majumbani mwa watu.

Samani aina ya kochi iliyotengenezwa kwa mbao imara, sponji na kitambaa cha weusi wa kung'aa, kitokanacho na ngozi.

Samani aina ya kiti kilichotengenezwa kwa mbao iliyopakwa rangi ya udongo na sponji, zilizowekwa ndani ya foronya kwa kutumia vitambaa vya rangi ya maziwa.

Samani kama vile makochi, mito, meza, makabati na viti vya plastiki vipo mbele ya duka la kuuzia samani. Samani hizi hutusaidia majumbani kwetu katika shughuli mbalimbali.

Sebule yenye makochi mazuri ya rangi ya kijivu na mito midogo yenye maua maua yakiwa kando mwa meza fupi, yenye miguu minene na kutengenezwa na mbao, ikiwa juu ya zuria la manyoya.

Duka kubwa linalouza samani mbalimbali zinazotumika majumbani kama vile makochi, makabati yenye rangi tofautitofauti, taa mbalimbali. Inavutia kwelikweli.

Jengo lenye samani mbalimbali kama vile: makochi, meza, viti, zilizotengenezwa kwa malighafi mbalimbali, kama: mbao, sponchi, na vitambaa vya rangi tofautitofauti.

Fundi seremala akiwa kazini kwake akitumia mbao na mashine mbalimbali, ili kuweza kubuni na kutengeneza fanicha au samani za kuvutia, ambazo zitatumika majumbani na kufanya nyumba iweze kuvutia zaidi.

Sebure kubwa iliyo pambwa na samani za kuvutia kama vile makochi na mito midogo, meza zilizo tengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi, na meza hiyo imewekwa juu ya zuria lenye rangi ya kijivu na weusi kwa mbali.

Samani mbalimbali zilizotengenezwa na mbao, pia na chuma zilizopakwa rangi za kuvutia, zimepangwa kandokando ya barabara, tayari kwa kuuzwa kwa watu mbalimbali. Samani hizo hutumika katika majukumu ya kila siku.

Samani mbalimbali kama vile makochi, yaliyotengenezwa kwa mbao imara na magodoro, pia na kitambaa cha kijivu iliyopauka, na uwepo wa mito midogo iliyowekwa kwenye foronya.

Mwanaume aliyevaa shati lenye mistari mieusi na mieupe, suruali nyeusi na viatu vyeusi yupo mapokezi akiongea na muhudu wa hoteli ili aweze kupata chumba .

Hoteli yenye mandhari ya kuvutia ikiwa na meza nyingi lakini kila meza inabeba watu wawili, na watu hao ni wa jinsia mbili tofauti wakike na wakiume wakiwa wanakula vyakula mbalimbali huku wakiwa wanazungumza mambo mbalimbali.

Mjasiriamali na mnunuzi wakiwa ndani ya duka dogo la mtaani, linalouza bidhaa mbalimbali za chakula zitumikazo majumbani kama vile juisi za viwandani, maji na nyinginezo.

Mbogamboga mbalimbali kama vile karoti, spinachi, vitunguu swaumu, nyanya, hoho, matango, nyanya chungu na karoti vipo sokoni, vikiwa vimepangiliwa vizuri, kwaajili ya wanunuzi.

Wanawake kadhaa wa rika tofauti tofauti wakiwa sokoni wakiuza bidhaa za majumbani kama vile nyanya, vitunguu, viazi mviringo, tikitiki maji na kabichi.

Wafanyabiashara wakiwa sokoni wakike na wakiume wakiuza bidhaa mbalimbali za chakula kama vile nyanya chungu, maharage, karoti, pilipili hoho, nyanya na mboga mbalimbali.

Watu wengi wa rika tofautifofauti wakiwemo wanawake kwa wanaume, wakiwa kwenye duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali kama vile: mikoba, viatu, nguo na mengineyo; wakikagua na kuchagua vitu wanavyovihitaji.

Mfanyabiashara mwenye jinsia ya kiume aliyevaa kibaragashia akiwa sokoni, akiuza vitunguu na maembe kwa bei mbalimbali na kupima kwa kutumia mzani.

Wajasiriamali na wafanyabishara wa rika tofautitofauti, wakiwa sokoni wakiuza bidhaa mbalimbali kama vile nyanya viungo mbalimbali ambavyo vinatumika katika kupika chakula.

Wajasiriamali na wanunuzi, wakiwa sokoni wakinunua bidhaa mbalimbali zinazouzwa katika soko hili, kama vile: viazi mviringo, karoti, nyanya, vitunguu, maharage, hoho na matango.

Wafanyabiashara wakiwa sokoni wakiuza vyakula mbalimbali tunavyotumia majumbani kama vile: nyanya, pilpili, njegere, maharage, viazi mviringo, limau na vinginevyo.

Wanaunuzi na wajasiriamali mbalimbali wakiwemo wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti, wakiwa sokoni wakinunua bidhaa mbalimbali za chakula na vitu mbalimbali vinavyotumika majumbani,

Wafanyabiashara na wanunuzi wakiwa sokoni, wakiuza na kununua mahitaji mbalimbali hasahasa chakula, kama vile ndizi, maembe, maboga na mengineyo.

Maeneo ya sokoni ambapo kuna wauzaji na wanunuzi mbalimbali wakiwa wanauza bidhaa za chakula na zinazotumika majumbani kama vile nyanya, mbogamboga za majani, hoho, maharage, mchele, tangawizi na vinginevyo.

Mjasiriamali wa kike akiwa sokoni, akiuuza karoti na zao la ndizi, ambapo karoti hizo zina virutubisho vya vitamini, lakini pia ndizi zina virutubisho vya wanga.

Soko lenye matunda mbaogamboga na bidhaa mbalimbali, kama vile nyanya, karoti, hoho, nyanyachungu na vinginevyo, ikiwa bidhaa hizo zimefunikwa na miamvuli ya rangi mbalimbali, kama vile, njano, kijani na nyekundu, kukiwa kuna wanunuzi na wauzaji wa bidhaa mbalimbali.

Wafanyabiashara wa rika mbalimbali wakiwepo wanawake na wanaume, pamoja na wanunuzi; wakiwa sokoni, wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali za chakula kama vile: nyanya, karoti, viazi mviringo, vitunguu na nyinginezo.

Wafanyabiashara wa rika tofauti, wakiwemo wanawake kwa wanaume, wakiwa sokoni wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali zinazotumika kama chakula majumbani, kama vile mihogo, viazi vikuu, nyanya, na ndizi za kuiva.

Sokoni ambapo wanauza bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kutokana na mabati, bidhaa hizo ni kama masufuria, majiko ya mkaa, makalai na nyinginezo.

Bidhaa mbalimbali za chakula zikiwa zimepangwa kwenye meza mbalimbali sokoni, ambapo wanunuzi wanawauzia wateja bidhaa kama vile: maharage, matango, karoti, kabichi, nyanya na pilipili hoho.

Watu wa rika tofautitofauti, wakiwa ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, zitumikazo majumbani katika shughuli zetu za kila siku tukiwa nyumbani.

Watu mbalimbali wanawake kwa wanaume, wakiwa sokoni kwenye duka mojawapo linalouza vyombo mbalimbali kama vile mahotipoti, vikaango, chupa za chai, jagi za kuchemshia maji na vinginevyo.

Mfanya biashara anaeuza bidhaa mbalimbali zinazotokana na kilimo kama vile mbogamboga, nyanya, karoti na matango na mayai akiwa anamuuzia mnunuzi bidhaa hizo ambazo anaenda kuzitumia nyumbani kama chakula.

Mfanyabiashara akiwa kwenye duka lake la nafaka na vitu mbalimbali kama sabuni ya unga, miswaki na vinginevyo kiujumla mahitaji yanayotumika nyumbani katika kazi zetu za kila siku.

Wajasiriamali wa rika tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume wakiwa sokoni wakiuza vyakula mbalimbali kama vile mboga mboga, matunda, mchele, unga na vinginevyo ambavyo vinahitakija katika matumizi ya kila siku ya binadamu.

Ghorofa refu lenye rangi nyeupe na madirisha ya vioo, lipo karibu na eneo la tambarare lenye nyasi fupi za kijani kibichi na zilizokauka. Hii inaashiria kwamba haya ni makazi ya watu tofautitofauti. Kuna watu wanaishi maeneo haya.

Mali isiyohamishika ambayo ni ghorofa refu. Ghorofa hili haliwezi kuhamishika hivyo huweza kutumika kama makazi ya watu mbalimbali, pia kwa ajili ya biashara na watu hawa hulipa kodi.

Mali zisizohamishika kama vile majumba yaliyopangana, ambapo hutumika kwa ajili ya biashara lakini pia kama makazi ya watu mbalimbali, wenye nyumba hizo hukodisha, kwa wapangaji mbalimbali, ili watumie nyumba hizo kama makazi.

Mali zisizohamishika kama vile majengo marefu, ambayo yanaweza kutumiwa katika biashara mbalimbali, lakini pia kutumika kwa ajili ya huduma ya makazi, kwa kupangishiwa kwa watu mbalimbali.

Jengo ambalo halijakamilika limejengwa kwa matofali ya simenti lina madirisha makubwa ya vioo, linauzwa kwa ajili ya shuhuli za kibiashara.

Mali zisizohamishika kama vile majengo, ambapo majengo hayo huweza kukodishwa kwa watu mbalimbali, na kutumika katika shughuli za kibiashara, lakini pia kutumika kama makazi ya watu mbalimbali.

Wanawake na wanaume wakiwa kwenye duka kubwa, lenye kuuza nguo, zenye rangi tofautitofauti, nguo tofautitofauti za kike na za kiume, pia zenye mitindo tofauti, kwaajili ya wanawake na wanaume.

Duka kubwa la kibiashara linalouza bidhaa mbalimbali za urembo na nguo za wanawake kama vile kofia, mikufu, miwani, viatu vya kike, mitandio mbalimbali, hereni, cheni na mengineyo.

Duka linalouza nguo tofautitofauti za kiume zenye rangi mbalimbali, saizi tofautitofauti na miundo na mitindo mablimbali. Duka hilo lina punguzo la asilimia arobaini kwa wanunuzi wote.

Suti mbalimbali zikiwa na rangi tofautitofauti, ziko dukani kwa ajili ya mauzo. Suti hizi ni kwa ajili ya wanaume, yaani jinsia ya kiume. Suti huvaliwa sehemu mbalimbali kama vile ofisini, maharusini, katika mikutano ya kibiashara, pia mahakamani na sehemu nyinginezo.

Viatu vya saizi tofauti tofauti, na rangi mbalimbali, kwa ajili ya watoto wa jinsia zote, vipo dukani, vimepangwa vizuri kiasi cha kuvutia wanunuzi na wateja mbalimbali kuweza kununua.

Duka la ngu za kiume aina tofautitofauti masuruali, jinsi, mashati yenye miundo rangi na saizi tofautitofauti vyote vikiwa vinauzwa kwa punguzo ya asilimia arobaini.

Duka linalouza mabegi ya saizi tofautitofauti na aina tofautitofauti kama ya mgongoni, ambayo yanaweza kutumika na wanafunzi kubebea madaftari, lakini pia yanaweza kutumika kwa ajili ya safari mbalimbali. Pia kuna makoti yametundiwa yenye rangi ya kijani iliyopauka yanauzwa.

Duka kubwa la nguo aina ya suti kwa ajili ya wanaume, nguo hizi huvaliwa sehemu mbalimbali kama vile maharusini, ofisini, katika mikutano, mahakamani na penginepo.

Duka kubwa la kisasa lenye makabati mazuri ndani ya makabati hayo kuna bidhaa za nguo ikiwemo masuruali, mashati ya mikono mirefu kwa mifupi yote haya yakiwa na rangi mbalimbali.

Duka kubwa na zuri lenye bidhaa za chakula kama vile: vinywaji na vitafunwa mbalimbali, vyenye ladha, ujazo na bei tofautitofauti.

Duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali za chakula na za usafi zinazotumika majumbani, maduka haya sana sana upatikana katika miji mikubwa na inayoendelea.

Bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji vinavyo tengenezwa na kampuni mbalimbali, vinywaji hivi hukaa kwa mda mrefu kwa sababu hutengenezwa na makemikali ya aina mbalimbali, pia na ladha tofauti tofauti vinywaji hivi pia hukaa kwa muda mrefu kwa sababu ndani yake huwekwa gesi ambayo inafanya vikae kwa mda mrefu bila kuharibika.

Wauzaji na wanunuzi mbalimbali wakiwemo wanawake kwa wanaume, wakiwa ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali za kinyumbani pia na vyakula mbalimbali, maduka haya hupatikana hasahasa katika miji iliyoendelea.

Duka kubwa lenye vinywaji mbalimbali, kama vile juisi za kwenye machupa na juisi za kwenye maboksi, zinazotengenezwa viwandani. Juisi hizi huwa na ladha tofautitofauti, kutoka kwenye matunda tofauti yanayolimwa mashambani.

Duka kubwa wakiwemo wanawake kwa wanaume linalouza bidhaa mbalimbali, kwa ajili ya jinsia zote wanawake kwa wanaume, wenye rika tofautitofauti, bidhaa hizo ni kama viatu, mafuta ya kupaka, na nyinginezo.

Duka kubwa linalouza vinywaji tofautitofauti vyenye ladha tofauti pia ujazo tofauti, vikiwepo vinavyolewesha na visivyo lewesha. Duka hili linauza vinywaji kwa bei ya jumla na rejareja kwa wateja wote.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali kama vile biskuti, pipi, na nyinginezo ambazo hutumika kama chakula kwa binadamu. Maduka haya hupatikana sanasana katikati ya mjini.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali zinazotumika majumbani, wateja wakiwa wananunua na kuchagua bidhaa hizo. Bidhaa hizo ni kama: majiko ya umeme, majokofu, runinga, mafaili na nyinginezo.

Hili ni duka kubwa linalo uza nguo na bidhaa mbalimbali kwajili ya kukuzi ya watoto wadogo, ndani ya duka hili utapata kila kitu unachohitaji kamavile: nguo za watoto wachanga mpka miaka mitano, viatu, vifaa vya kuchezea, pampasi na mengineyo.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali kama vile vipodozi kwa ajili ya ngozi. Mwanamke akiwa anachagua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na kibiashara.

Dawa za meno mbalimbali, zilizotengenezwa na viwanda tofautitofauti zikiwa dukani, ili kutunza afya yako ya kinywa unatakiwa kutumia dawa ya meno bora ambayo itakusaidia kutokuwa na harufu mbaya kinywani, pia kutokuwa na meno mabovu, wala kupata matatizo ya meno mara kwa mara.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo nguo na viatu vya watoto, watu wazima, wanawake kwa wanaume. Duka hilo lina punguzo la asilimia hamsini, iwapo ukinunua bidhaa yoyote.

Duka kubwa la biashara linalouza bidhaa mbalimbali, zinazotumika majumbani, kama vile; mafuta ya kupikia, miswaki na vinginevyo. Bidhaa zinazopatikana katika maduka haya zinaweza kuwa sawa na bidhaa zinazopatikana katika maduka madogomadogo, lakini bidhaa zinazouzwa katika maduka haya huwa na bei kubwa kuliko bidhaa zinazouzwa katika maduka ya kawaida.

Mwanamke aliyevaa koti jeusi na mwanaume aliyevaa shati la mikono jeusi mirefu wakiwa katika duka la bidhaa la vyombo vya plastiki vinavyotumika majumbani kama vile: vikombe, bakuli, sahani zenye rangi na miundo tofautitofauti.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali zinazotumika majumbani likiwa na ofa ya punguzo kwa bidhaa hizo, maduka kama haya hupatikana katika miji mikubwa iliyoendelea na yenye watu wengi.

Mkono wa mwanamke ukiwa umeshika bidhaa hiitwayo soseji itokanayo na nyama za mifugo mbalimbali kama vile ng'ombe, nguruwe, sungura, mbuzi, kuku na vinginevyo. Soseji hutumika kama mbadala wa nyama.